Rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya, Daktari William Ruto anapoaipishwa hapa nchini yetu Kenya. Ilikuwa ni sherhe na deremo tunapoaipisha rais mpya. Tunaomba Mungu ampe nguvu aweze kulinda na kutumikia watu wa Kenya. Watu wa Kenya walifurahia sana kukaribisha rais wao wa tano. Tunamuombea Mungu azidi kumpa fara

Huduma Center imekuwa ya manufaa sanaa kwa wananchi wa Kenya kwa sababu huduma za serikali zimeletwa karibu sana na wananchi. Wananchi wanaweza kupata usaidizi wa haraka sana kwa sababu Huduma Center inafunguliwa wakati inavyofaa na wananchi wanafurahia kupata usaidizi wakati unaotakikana.

Hawa ni wanasheria ambao wamevaa vizuri sana na wanavutia, wanaonekana yakwamba wako kazini na wanatetea haki ya wananchi ama wateja wao, watu wanapopatwa kwa shida, wanahitaji wanasheria ili haki idumu, unapopatwa na changamoto na hujui pa kuelekea, wanasheria watakuwepo na watakuelekeza.

Hawa ni mashabiki wa timu la Gor Mahia. Spoti katika country letu la Kenya limeenea sana na Gor Mahia ni mojawapo ya timu ambalo tuko nalo katika nchi yetu ya Kenya. Kunapokuwa na talanta ya mpira, ni vizuri uitumie vizuri ili uweze kupata pesa kupitia kwa talanta yako.